Huu ni mchoro unaoeleza vidokezo muhimu ya kuzuia malaria ikionyesha mikakati mitatu mikuu. Kwanza, inasisitiza umuhimu wa kupata chanjo kwa kuonyesha mtu akipokea sindano kutoka kwa mhudumu wa afya akisisitiza matibabu ya kinga.

Hii ni mazingira ndani ya kitengo cha wagonjwa mahututi au chumba kingine cha utunzaji maalum hospitalini. Katikati kuna mgonjwa ambaye amelala kitandani akiwa amefunikwa kwa shuka huku mguu wake wa kulia ukiwa wazi na kuonekana umeunganishwa na nyaya kadhaa za matibabu kuashiria ufuatiliaji wa matibabu.

Huyu ni mtu amelelala kitandani huku akifunikwa kwa shuka nyeupe na blanketi yenye miraba ya ya rangi ya machungwa na nyeupe, hali inayoashiria kua labda ni mgonjwa anayepumzika au anayetunzwa aidha hospitalini au nyumbani.

Hili ni tukio la kitamaduni au kijamii labda sherehe labda ya mtoto mchanga au mkusanyiko wa kifamilia. Katikati kuna wanawake wawili waliovalia nguo za kitamaduni au za kawaida. Mwanamke mmoja amevalia shuka ya rangi ya kahawia na kitamvaa kichwani mwake akiinama chini.

Hili ni kundi la watu wameketi kwenye benchi au viti wakiwa wanasubiri. Wengi wao wamevaa barakoa ambayo inaashiria kuwa, hii ni wakati wa janga la ugonjwa au katika mazingira yanayohitaji na athari za kiafya.

Hili ni tukio la afya ya umma au kampeni ya usafi labda katika jamii au shuleni. Katika sehemu ya mbele kushoto, mwanamke aliyevaa barakoa na nguo nyeupe anaonekana akiwasimamia watoto au vijana akionyesha jinsi ya kunawa mikono au wakitoa maelekezo ya usafi. Watu kadhaa wakiwemo watoto wanaonekana wakishiriki katika zoezi hili wengine wakiwa wamewekwa mikono yao pamoja.

Hapa ni hospitalini, kuna mfanyikazi wa afya aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga akimsaidia mgonjwa aliyevaa nguo za blue ikionyesha utunzaji wa mgonjwa katika mazingira yanayohitaji tahadhari.

Hili ni hospitali. Watu wawili wanaonekana wamevaa suti za kinga za matibabu, ambazo huvaliwa mara nyingi na madaktari wakati wa kushughulikia magonjwa ya kuambukiza. Mgonjwa mmoja anaonekana amelala katika kitanda. Mazingira yanaonekana kuwa mepesi na safi, kama ilivyo kawaida katika vituo vya afya.

Hawa ni watu wawili. Mwanamke na mwanaume, wote wakiwa wamevaa barakoa za kujikinga na maradhi. Mwanamke amevaa kofia ya kitambaa yenye rangi mbalimbali ,fulana nyepesi na leso au kanga yenye michoro ya rangi ya kahawia. Amesimama akiwa ameweka mikono kiunoni na anamwangalia mwanaume.

Hii ni kliniki ya rununu. Gari refu la trela lililopakwa rangi nyeupe na mistari ya bluu, likiwa lime egeshwa kwenye eneo la udongo. Labda katika eneo la vijijini au lisilo na miundo mbinu, imara ya barabara.

Hili ni tukio kambini iliyofanyika nje labda katika eneo la wazi au jangwa kutokana na kuwepo kwa mchanga mingi chini na anga lililo wazi. Upande wa kulia wa picha kuna bango lenye maandishi.

Hili ni kundi la watu wakiwa nje wakishiriki katika shughuli za afya ya jamii . Katika simu ya mbele mwanamke anayevaa vito vya chandi shingoni anaonekana akizungumza na mwanamke mwingine anaye vaa barakoa na shati jeupe la maua ambaye anaonekana kama mfanyikazi wa afya au mtoaji huduma.

Hili ni kundi la watu wakiwemo wanawake wengi wakiwa katika mazingira yanayoonekana kama makaazi duni au eneo ya wazi yenye uchafu na mabaki ya ujenzi, mwanamke mmoja anayewatazama kutoka mgongoni amevaa fulana ya buluu yenye maandishi au nembo zilizosomeka vizuri ambayo inaweza kuwa sare ya mfanyikazi wa afya.

Hii ni shughuli ya afya ya jamii ambapo wataalamu wa afya au wahudumu wajamii wanatoa huduma au elimu kwa wakazi. Mwanamume mmoja ameketi kwenye kiti akionekana kupima au kuhudumiwa na mhudumu wa afya aliyevaa vesti ya buluu. Mhudumu mwingine anaonekana kwa upande wa kulia akiwa amevaa barakoa na anaonekana akijiandaa au kutumia vifaa.

Hii ni kliniki ya simu, ikiwa ni gari kubwa lililobadilishwa kuwa kituo cha kutoa huduma za afya, likisimama katika eneo lenye udongo na mimea michache, ikionyesha uwezekano wa kuwa kijijini au eneo la nje ya mji.

Huyu ni mtu akitumia kijiti au kandala la mti inachoonekana kuwa mswaki wa asili kusafisha meno. Meno yanaonekana kuwa na madoa kidogo labda kutokana na matumizi ya muda mrefu wa miswaki ya asili au mambo mengine ya lishe na mazingira.

Huu ni mkono wa mtu ukikama dawa ya meno kutoka kwenye mrija na kuiweka kwenye mswagi, mswagi una rangi ya bluu na nyeupe. na dawa ya menu inatoka ni nyeupe au rangi ya kijani kibichi, sehemu ya uso wa mtu hasa kidefu na mdomo inaonekana kwa ubali.

Hiki ni chumba cha hospitali ya meno. Kuna kiti maalum cha mgonjwa wa meno chenye rangi ya samawati nyepesi na kifaa cha meno kilicho karibu yake chenye vyombo ya kutibia. Chumba hiki kina sink ,kioo na kabati za mbao ukutani.

Hii ni mikono miwili iliyovalia glavu za bluu ikishika vifaa viwili muhimu vya daktari wa meno. Kifaa cha kuchunguzia meno na kioo cha meno chenye mpini. Vifaa hivi hutumika kuchunguza na kuona maeneo mbalimbali ndani ya mdomo wa mgonjwa wakati wa matibabu.

Hii ni sehemu ya jini ya uso wa mtu anayetabasamu akifichua meno yake meupe na yanayongaa. Mtu huyu anaonekana kuwa kwenye kiti cha daktari wa meno au mazingira yanaohusiana na matibabu ya meno ikizingatiwa kuwepo na klabu za bluu zinazo shikilia chumbo cha meno karibu na mdomo wake.

Hivi ni vifaa vya daktari wa meno, vilivyowekwa juu ya sehemu ya rangi ya bluu. Vifaa hivi ni muhimu kwa uchunguzi na matibabu ya meno. Kati ya vifaa vinavyoonekana, tunaweza kutambua kioo cha daktari wa meno.

Hii ni sehemu ya uso wa mtu hasa kinywa, pua na sehemu ya mashavu. Mtu huyu anaonekana anatabasamu au kutoa ishara ya furaha kwani meno yake yanaonekana. Rangi ya ngozi yake ni nyeusi.

Hiki ni kinywa na meono ya mtu. Meno yanaonekana kuwa meupe na safi yakionyesha afya nzuri ya meno, mdomo inaonekana kuwa na rangi ya asili na masharufu au ndefu chache. Zinaonekana juu ya mdomo na kidefu kwa ujumla afya nzuri ya kinywa.

Hili ni shughuli ya utoaji wa msaada wa chakula au misaada mingine inayoendeshwa na shirika la WFP nchini. Kulingana na bango hili lililobandikwa kwenye lori msaada huu una jibu wa hali ya dharura ya ukame inayokumba maeneo tofauti.

Hili ni kundi la watu wakiwa kwenye mashua ndogo wakipita katika maji yanayoonekana kuwa mengi au mafuriko. Angalau watu wawili na labda zaidi wamevaa jaketi za kuokoa maisha zenye rangi ya machungwa na alama nyekundu ya msalaba.

Hili ni eneo lililoharibiwa vibaya pengine kutokana na mafuriko makubwa au janga lingine la asili. Tumeona mabaki mengi ya vitu vilivyoharibika na vinavyotawanyika vikiashiria uharibifu mkubwa wa miundombinu au makazi. Kuwepo kwa maji au tope chini kunaonyesha wazi kuwa eneo hili limeadhiriwa na mafuriko.

Hili ni eneo la nje, lenye shughuli. Gari kubwa jekundu linalofanana na gari la kuzima moto au lori za huduma za dharura linaonekana likiwa limeegeshwa upande wa kulia. Nyuma ya lori kuna miti . Mbele ya lori kuna watu kadhaa wakiwa wamevalia sare au nguo za kazi.

Hawa ni wazimamoto watatu wakiwa katika nafasi kamili ya kuzima moto wakiwa na kofia ngumu za bluu na njano. Wawili wamesimama mbele. Mmoja anayetembea upande wa kushoto anaonekana kutabasamu huku yule wa kulia akiwa amebeba mpira mkubwa wa maji.

Hii ni mandhari ya kijijini ambapo mtu anaonekana akitembea kwenye njia ya udongo huku kundi la mbuzi weupe likimfuata au likiwa karibu naye. Njia hii ni kavu na ina udongo wenye rangi ya kahawia ikionyesha huenda ni eneo lenye ukame.

Hii ni hali ya mafuriko mkubwa ambapo maji yamefurika mtaani nakufikia viwango vya juu hata kufika makoti mwa baadhi ya watu ingawa haionyeshi shughuli za uokoaji zilizopangwa na miili rasmi kama vile serekali na mashirika ya msaada vikozi vya usalama bado tunaweza kuona baadhi ya ishara za watu wakijaribu kusaidiana.

Hili ni eneo liliadhiriwa na mafuriko. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusimama ndani ya maji ambayo yamefika hadi magotini au kiononi mwao likionyesha kina cha maji. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa majengo labda nyumba au biashara.

Hili ni gari la kubeba wagonjwa aina ya Toyota ikiwa limeegeshwa nje. Gari lina rangi nyeupe na limeandikwa neno ambulance kwa herufi kubwa nyekundu juu ya kioo cha mbele na pia limeandikwa kinyume chake chini ya kioo cha mbele kwa ajili ya madereva wengine kuona urahisi kwenye kioo cha nyuma na magari yao.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kua mkulima, akikusanya nyanya katika shamba. Mtu huyu amevalia kofia ya majani na shati la mikono mirefu akionyesha kua anajilinda kutokana na jua. Ameinama chini akiweka nyanya zilizoiva kwenye sanduku lla mbao lililowekwa chini.

Hii maandari pana ya milima na maponde jini ya anga la bluu, lenye mawingu meupe makubwa. Katikati mwa ponde linaonekana likiwa na mimea kijani kibichi na labda mito au njia zinazopita humo.

Hii ni mandhari ya machweo au mawio ya jua, yenye anga lenye rangi ya waridi na blue iliyokolea. Chini, kuna eneo lenye udongo au tope lililojaa mashina ya miti iliyokatwa. Ikionyesha uharibifu wa mazingira, au ukataji wa miti. Mbele kidogo, kuna kijito kidogo cha maji, kinachopita katikati ya mashina haya.

Huu ni uharibifu mkubwa wa jengo. Unaoashiria matokea ya tetemeko la ardhi, au janga lingine kubwa la asili. Sehemu kubwa ya jengo imeporomoka kabisa, na kuwacha vifuzi vingi na mabaki ya kuta na sakafu yaliotawanyika. Gari moja jeusi laonekana limeegeshwa mbele ya vifuzi, likiwa limefunikwa na vumbi na uchafu.

Hii ni mandhari ya shamba kubwa la chai likiwa na majani mabichi yanayoenea mbalimbali hadi upeo wa macho, juu ya shamba anga linaonyesha rangi nzuri za machweo au mawia ikiwa na mchanganyiko wa buluu waridi na machungwa.

Hii ni shughuli ya ukusanyaji takataka katika eneo lililoonekana kuwa makazi duni au jumba lenye chumb nyingi zilizojengwa karibu karibu. Katikati, kuna lori kubwa la taka la kijani kibichi likipakia au kushusha takataka.

Mandhari ya haya ni ya chini ya maji yenye miamba ya matumbao yenye maumbo na rangi tofauti iliyoko kwenye maji safi ya buluu yanayoruhusu nuru kupenya. Ikionyesha mfumo wa ekolojia wa baharini wenye afya na usio na uharibifu.

Hii ni maabara au duka la dawa ndani ya hospitali au kitu cha afya chumba hiki kimepanga vizuri na kina rafu nyingi nyeupe zilizojazwa na chupa mbali mbali na vyombo vya matibabu huku baadhi zikiwa viminika vya rangi ya bluu. Katikati ya chumba kuna meza ya mbao na viti viwili vya ofisi.

Hiki ni chumba kinachoonekana kuwa kliniki au ofisi ya daktari, hasa daktari wa macho. Kuna viti viwili. Kwenye meza ya mbao kuna vifaa vya matibabu ikiwemo darubini maalum ya kuchunguza macho na kifaa kingine.

Hili ni eneo la kazi labda ofisi ya daktari ikiwa na dawati ya mbao na vifaa vya kompyuta. Mandhari ya nyuma ni ukuta yenye rangi ya bluu iliyokolea unaoonekana kuwa wa panel au kitambaa na huenda ni sehemu ya kibanda kidogo cha ofisi.

Huu ni mfumo wa matibabu, huwezekano mkubwa kuamisha damu au kioyevu kingine ndani au kutoka kwa mngojwa, katika kuna chuba cha kioo au plastiki chenye kioyevu chekundu kinachoonekana kama damu.

Hili ni rundo la magodoro ya hospitali yalio fungashwa na kupangwa. Magodoro haya yanaonekana kuwa mapywa kabisa labda yakiwa yametolewa kiwandani au yakisubiri kusafirishwa au kushikanishwa katika hospitali au kituo cha afya.

Hii ni mashine maalum ya hospitali inayojulikana kama Kipasu cha watoto wachanga. Kifaa muhimu sana katika huduma za afya kwa watoto. Kifaa hiki kimeundwa kwa uwazi ili kuruhusu wataalamu wa afya kumwangalia mtoto kwa urahisi bila kuadhiri mazingira ya ndani.

Hii ni mazingira ndani ya taasisi ya matibabu labda wodi, chumba cha uchunguzi au ofisi ya daktari au muuguzi. Mtu anayeonekana amevaa fulana nyeusi na nguo za chini za buluu anaweza kuwa mfanyikazi wa afya labda daktari, muuguzi au mtaalamu wa matibabu, kutokana na nembo iliyopo kwenye fulana yake ambayo inaweza kuashiria shirika la afya.

Hii ni mitungi minne ya gesi inayotumika hospitalini, iliyosimama wima, yenye ukubwa tofauti. Mitungi hii ina rangi nyeusi au kijivu nyeusi na ina sehwmu za juu nyeupe au za fedha ambazo ni vali au vidividi.

Hivi ni vifaa viwili vinavyohusiana na afya, hasa vile vinavyotumika kupima shinikizo la damu. Kwanza kuna kifaa cha kupimia shinikizo la damu chenye umbola mviringo, rangi isiyokolea na skrini ndogo ya dijitali inayoweza kuonyesha matokea ya vipimo kikiwa na vitu vya kudhibiti na viashiria vya rangi ya kijani na nyekundu.

Huu ni mwuguzi wa kike mwenye ngozi nyeusi amevaa barakoa ya bluu na miwani. Nywele zake zimefungwa kwa mtindo wa rasta juu ya kichwa chake, amevalia sare ya kijivu ya matibabu na anaonekana akifanya kazi au akihudumia kitu kwa makini.

Hapa kuna watoto wawili wamesimama kwenye rundo la takataka na wakitazama chini kwenye makasi yenye msongamano mkubwa. Nyumba katika makasi haya zinaonekana kua zimejengwa kwa vifaa rahisi labda mabati na mbao. Mandhari kwa ujumla inaashiria mazingira ya umaskini na makazi duni.

Huyu ni mwanamke ameketi chini, akiwa ameshika kichwa chake kwa mikono. Ishara inayoonyesha huzuni, wasiwasi, au mkasa mkubwa. Juu ya kichwa chake, kuna michoro ya mistari inayopindapinda, na alama za maswali. Pamoja na vivuto, ikionyesha mawazo mengi.

Huyu ni mtu akipokea sindano uezakano ni chanjo mikono miwili yote ikiwa imevaa glavu za bluu ikionekana ikishikilia sindano la chupa ndogo. Sindano inaonekana iki ingia kwenye mkono wa mtu ambaye inaonyesha huu ni sindano ya ndani ya misuli.

Hapa kuna mtoto mchanga amelazwa na inaonekana kuna watu wawili wazima karibu naye. Mtu mmoja anaonekana kushika kitambaa wa kipande cha nguo karibu na mtoto na mwingine anaonekana kushika kitu kidogo mkononi mwake labda sindano au kifaa kingine cha matibabu.

Hapa kuna mwanamke anayeonekana kuwa mama. Amebeba mtoto mchanga na mwanamke mwingine anayeonekana kuwa mfanyakazi wa afya akiwa amevaa barakoa na sare ya rangi ya kahawia na kijani. Mfanyakazi huyu wa afya anaonekana akimpatia mtoto sindano au chanjo kwenye mguu.

Huu ni mkono wa mtu akipokea sindano. Mtu wa huduma wa afya anayevaa glovu nyeupe anaonekana akishikilia sindano na kuingiza kwenye mkono wa mtu anayepokea chanjo au matibabu. Sehemu ya juu ya mkono wa tu huyo inaonekana wazi na sehemu nyingine ya mwili imeonekana imevaa nguo yenye muumba.

Hii ni mikono miwili ya mtu mzima labda mtaalam wa afya akishika mkono wa mtoto. Mtu mzima huyu anaonekana akimpatia mtoto sindano kwenye mkono ambayo ni utaratibu wa kawaida wa kutoa chanjo. Mtoto anaonekana akivuta shingo yake au akihisi maumivu kidogo.

Hili ni tukio la kijamii linaloendelea nje. Katika kituo hiki kuna watu wawili wamesima waliojikita kwenye shughuli flani inayohusisha mikono yao. Mtu wa kushoto ambaye ameonekana kwa nyuma ana nywele zilizoshukwa na amevalia nguo za buluu akiwa ameinama kushikilia kitu flani.

Huyu ni msichana mdogo, mwenye nywele zilizosukwa, akiwa amevaa fulana ya rangi ya waridi, akipokea chanjo au sindano kwenye mkono wake. Mtu anayemchanja, ambaye anavaa barakoa ya rangi ya blue ,na glavu nyeupe, anaonekana akishikilia sindano kwa uangalifu.

Hii inaonekana kuwa wodi ya hospitali, labda wodi ya watoto wachanga. Kuna watoto wachanga kadhaa wamelala kwenye vitanda maalum. Kando yao kuna vifaa vya matibabu na mfuatiliaji wa afya. Kwa mbali vitanda vingine vya hospitali vinaonekana.

Hii ni mkono ya mtu, huku mkono moja ukishika mkono mwingine inaonekana kuna majeraha au alamu kwenye fundi za mkono unaoshikiliwa na kuna madoa yanayoonekana kama damu au ukafu. Mtu huyu amevaa shati jeupe.

Huyu ni mwanariadha. Anaonekana mwanamume mweusi akiwa amekaa chini kwenye njia ya kukimbia yenye rangi nyekundu na mistari meupe. Anaonekana kuwa na maumivu au amechoka sana na kichwa chake kimeegemea nyuma na macho yamefumbua. Amevalia mavazi ya riadha fulana nyeupe isiyo na mikono na kaptura nyeusi.

Hii ni lango la mchezo wa soka likiwa na fremu iliyochanganyika na rangi nyeusi na nyekundu na wavu ya rangi ya bluu. Lango hili linaonekana kua tayari kwa matumizi ya mchezo wa soka labda katika uwanja wa mazoezi au wa bustani ya nyumbani kutokana na ukubwa wake unaonekana kua wa bustani.

Huyu ni mwanamume mchezaji wa mpira wa miguu akiwa amekaa chini kwenye uwanja wa nyasi. Anaonekana akipiga kelele au kuonyesha maumivu makali huku uso wake ukiwa ukiwa umekunjana na mdomo wake ukiwa wazi. Mikono yake inaonekana kushika sehemu ya mguu wake wa kulia labda mguu au kifundo cha mguu kuashiria jeraha au maumivu makali katika eneo hilo.

Ni mwili ya mtu mzima labda mzee iliyowekwa juu ya sehemu fulani ikiwezekana filamu ya uso ulioangazwa nyuma. Mikono inaonekana yenye mikunjo mingi na mishipa iliyojitokeza ishara za umri au kazi ngumu.

Hili ni kundi la mimea lenye majani marefu membamba na ya kijani kibichi yanaonekana kukua kwa wingi katika eneo fulani la shamba au bustani. Huenda ni mimea ya jamii ya vitunguu kwa vile vitunguu maji au vitunguu vingine vinavyofaana. Ardhi inazunguka mimea hiyo inaonekana kuwa na udongo wa nyasi kavu.

Hii ni mandhari iliojawa na mimea mingi inayowezakua shamba au bustani ile cha uhai, sehemu kubwa imefunikwa na majani marefu yenye rangi ya kijani kibichi iliyokolea ikionyesha mimea yenye afya na inayostawi vizuri.